Mradi maalumu ulioandaliwa kwa ajili kuendesha shughuli ya uzalishaji nishati ya umeme. Utakalotumika kwa ajili ya kufanikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme.

Waya zilizounganishwa vizuri na kuwekwa juu ya nguzo maalumu, zitakazotumika kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme inafanikiwa kwa asilimia mia.

Mashine aina ya transifoma iliyosukwa na kuwaunganisha na haya kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu, zilizoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme ili kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii na fikiwa na huduma hiyo.

Nguzo maalumu vinazotarajiwa kutumika kwa ajili ya kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu yanafaniikiwa kwa asilimia mia.

Waya za umeme zilizounganishwa vizuri na kuwekwa juu ya nguzo maalumu, ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme. Na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme, yanafikiwa kwa asilimia mia.

Waya zilizofumwa vizuri na kuwekwa katika nguzo, zitakazotumika kwa ajili ya kusafirisha nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kufikia malengo ya serikali, ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme.

Mashine aina ya transifoma iliyosukwa vizuri na kuunganishwa na waya na kuwekwa katika nguzo maalumu, ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kufanikia malengo ya serikali kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme.

Waya zilizopangiliwa vizuri na kuwekwa katika nguzo maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati hiyo ya umeme, ili kuwezesha kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme, yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mashine aina ya transfoma iliyoandaliwa na kusukwa vizuri na kuwekwa juu ya nguzo maalumu, ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme; utakaoweza kufanikisha malengo ya serikali ya kuweza kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu.

Mradi maalumu uliondaliwa na serikali, ili kufanikisha zoezi la kuzalisha nishati muhimu ya umeme; ili kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme.

Waya zilizo sukwa vizuri na kuwekwa katika nguzo maalumu ili kuhakikisha linasafirisha nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu.

Mradi wa serikali ulioandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha unazalisha nishati muhimu ya umeme, kwa lengo la kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme.

Mradi maalumu unaoandaliwa na serikali ili, kuzalisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya, kuhakikisha kila kaya inafikiwa na huduma hiyo muhimu yanafanikiwa na kutimia kwa asilimia mia.

Mradi maalumu uliondaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuzalisha nishati muhimu ya umeme ili kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Alama ya barabarani iliyoandikwa herufi P yenye rangi ya bluu pamoja na mduara na mkwaju katikati wenye rangi nyekundu, unaotumika kuashiria katazo la kuegesha gari na vyombo vingine vya moto katika eneo hilo.

Mazingira ya kupendeza na kuvutia, eneo la barabara wakati wa usiku. Barabara hutumika kwa ajili ya usafiri wa watu, magari, pamoja na vyombo vingine vya moto kupita ili kuweza kukidhi haja zao mbalimbali za kila siku, na matumizi mbalimbali ya shughuli za kibiashara na kibinadamu kwa ujumla.

Chombo mithili ya ndoo chenye rangi ya bluu pamoja na matundumatundu, kitakachotumika kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuhifadhia takataka, ili kuweza kufikia malengo ya kufanya mazingira kuwa masafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama, wakiendelea kuhakikisha eneo hili linakuwa safi na salama, kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi maalumu waliojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na usalama kwa matumizi ya viumbe vyote, wanaendelea kufanikisha zoezi hilo kwa kuchukua takataka zinazopatikana katika eneo hili.

Chombo maalumu mithili ya ndoo chenye rangi ya bluu pamoja na matundu matundu, kilichotumika katika zoezi la kuhifadhia takataka , ili kufika malengo na kuhakikisha mazingira yanakua safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi katika taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kufanikisha zoezi hilo kwa kuyasafisha mazingira haya na kuyafanya yawe safi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo ili kuhakikisha mazingira hayo yanakuwa safi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama, wakiendelea kufanikisha zoezi hilo kuyafanya mazingira haya yanakuwa masafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kuchapa kazi kuhakikisha eneo hili linakuwa safi na salamu kwa matumizi ya viumbe hai.

Chombo maalumu chenye rangi nyeusi kilichoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuhifadhia takataka. Njia hii ya kuhifadhi takataka ni nzuri itakayoweza kutufikisha kwenye malengo ya kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai.

Wafanyakazi katika taasisi malaamu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai. Wakiendelea na zoezi la kuhakikisha mazingira haya yanakuwa safi na salama.